Watu wanne wako kwenye kituo cha huduma ya Kenya watatu wamevalia sare zinazofanana na barakoa ya rangi ya samawati kuna tarakilishi nne zilizowekelewa juu ya meza.

Wanaume wanne wamesimama kwenye hema. Watatu wamevalia sare za huduma ya Kenya. Wote wamevalia barakoa. Mmoja amevalia shati ya rangi ya nyekundu. Kando yao kuna kiti cha rangi ya nyeupe. Meza yao ni ya rangi ya nyekundu.

Mheshimiwa rais William Ruto amevalia suti ya rangi ya kijivu na viatu vyeusi. Kando yake ni jaji Martha Koome. amevalia sare za nyeusi na nyekundu. Nyuma ya rais kuna askari mmoja.

Mawakili moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba wamevalia shati nyeupe na buti nyeusi wakiwa wamesimama wanazungumza na kuangalia makaratasi yao.

Rais mweshimiwa Wiliam Ruto na Martha Koome wakiwa wanatembea wamevalia nguo nyeusi, kando ya rais William ruto kuna askofu na watu wengi nyuma yao.

Watu walio katika kituo cha huduma, wanangojea kusajiliwa na kuhudumiwa kwa njia za mpesa na mengineyo.

Watu walio kwenye huduma ya Kenya. Panaonekana tarakilishi nne juu ya meza. Watu hao wote wamevalia barakoa. Wanne wamevalia barakoa za rangi ya samawati na mmoja amevalia ya rangi ya nyeusi.

Jaji, Martha Koome ameinua bibilia nyeusi kwenye mkono wake wa kushoto. Amevalia mavazi nyeusi iliyo na mistari ya nyekundu. Kando yake kuna mama mmoja na mzee mmoja. Mama huyo amevalia barakoa.

Huu ni umati wa watu uwanjani, baadhi yao wameketi, wengine wanatembea, wengine wamesimama wanainua mikono yao juu na bendera za Kenya, wengine Wana mawasiliano moja kwa moja na marafiki zao wakiwa na furaha.

Mheshimiwa Raila Odinga ana mawasiliano kwenye runinga ya Citizen na Ktn news nyuma yake wanasiasa walio valia kofia zilizo na maandishi ya ODM na shati zilizizo za rangi ya machungwa.

Mahakama ya juu ya kenya jumuiya ya lgbtq+ ina haki ya uhuru ya kujumuika ambayo inajumuisha haki ya kuunda chama cha aina yoyote.

Wachezaji wa mpira timu mbili wamo uwanjani, timu ya kwanza wamevalia sare ya kijivu na timu ya pili wamevalia sare za rangi ya samawati. Wana mpira wa rangi ya machungwa, kuna wale wanaoshuhudia wameketi.

Huu ni umati wa watu walio na furaha. Wameinua mikono yao juu wakiwa wamebeba tarumbeta. Wamevalia sare za rangi nyeusi na zingine ni za rangi nyeupe zilio na mistari ya rangi samawati.

Hawa ni watu wanne, watatu wamevalia maski, wawili wamesaidiana kushikilia kadi ya kitambulisho. Kuna wawili ambao wamevalia uniform .

Hawa ni wanasiasa waliovalia kofia ya rangi ya chungwa. Kuna mzee aliyevalia suti ya nyeusi, amesimama kwenye mbao lililoandikwa na rangi ya chungwa, maandishi ODM . Ameinua mikono yake juu.

Watu wakisherehekea na kutoa vigelegele wakiwa wamevalia kofia na shati za Kenya, kuna wale ambao wamebeba bendera za Kenya, kuna wale ambao wamebeba tarumbeta, kuna wale ambao wameinua mikono yao juu.

Vitambulisho vya watu vikiwa vime wekelewa kwenye meza vikiwa katika makundi madogo madogo zina maandishi ya jamuhuri ya Kenya na picha ya mtu kando yake.

Watu wamevalia sare kwenye kituo cha huduma ya Kenya. Wengine wamepanga foleni, wengine wamekaa wakiangalia tarakilishi zao.

Watu wengi, waume pamoja na wa kike. Wakiwa na furaha, wameinua mikono yao juu ,wakiwa wameibeba bendera za Kenya mkononi mwao.

Timu mbili za wachezaji wa kike, timu ya kwanza wamevalia mavazi ya nyeupe, na timu ya pili wamevalia mavazi ya samawati, wamo uwanjani na mpira wa udhurungi ulio na mistari ya nyeupe na nyeusi.

Watu wengi walio na furaha wamevalia nguo nyeusi wameinua mikono yao juu ,wameinua maua juu wakiwa wameshikilia bendera mkononi.

Watu wawili wamesimama kwenye chumba cha huduma ya kenya, mtu wa kwanza amevalia fulana ya rangi nyeusi na anandefu nyeusi, mtu wa pili amevalia suti ana kitabu na kalamu mkononi na anandefu za rangi nyeupe kuna tarakilishi tatu za rangi za nyeusi ziko kwenye meza.

Wasichana wanne watatu wamevalia shati nyeupe wawili nguo zao nyeupe zina maandishi ya Gormahia mmoja shati lake lina maandishi ya Lydhia tuzo mmoja amevalia shati ya majani.

Mheshimiwa Raila Odinga ameketi akiwa amevalia nguo nyeupe, mheshimiwa rais William Ruto amesimama akiwa ameinuwa mikono yake juu ana furaha watu waliomzunguka wanafuraha pia.

Kituo cha huduma ya Kenya. Kwenye kuta zao kuna maandishi iliyoandikwa kwendeleza huduma bora . Kuna viti nyeusi zimepangwa kwenye foleni , kwenye kiti cha pili kuna mzee aliyevalia kofia nyeusi na viatu nyeusi.

Kituo cha huduma ya Kenya. Kwenye kuta kumeandikwa 'huduma za seikali kwa urahisi na ufanisi'. Kuna mtu aliyekalia kiti cha nyeusi amevalia sare za huduma ya kenya. Amevalia barakoa na kwenye meza kuna tarakilishi

Watu wachezaji wa kikundi cha rugby, wanafuraha wanainuwa mikono yao juu wakiwa wameshikilia nyara yao ya ushindi, wamevalia sare zilizo fanana yenye maandishi Kenya Airways.

Madam Helene Rafaela Namisi ana furaha anafanyiwa mahojiano kwa nafasi ya jaji wa mahakama makuu. Nyuma yake ukuta uliomo ni wa rangi nyeupe, maandishi yaliyo huko ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mheshimiwa rais William Ruto amesimama akisalimia watu na furaha. Amevalia kofia ya rangi ya nyeusi ina mistari ya rangi ya machungwa. Umati wa watu wameinua bendra na mikono yao juu.

Hawa ni wanasiasa walio na bao zilizoandikwa jina Kalonzo. Wengi, wamevalia kofia za rangi ya samawati. Panaonekana mzee aliyevalia kanzu ya rangi nyeupe.